Magari mingi yameegeshwa. Kuna magari ya rangi ya nyeusi, kuna magari ya rangi ya nyeupe. Hii sehemu ni safi sana. Kuna madirisha. Madirisha hizi ni za kioo. Madirisha pia ni safi sana.

Mkono umeshikilia noti ya nchi ya Kenya ya shilingi elfu moja. Noti hili linaonekana kuwa ni mpya sana, limeandikwa kuwa banki kuu ya Kenya, shilingi elfu moja.

Duka ya kuuza manguo imejaa kweli kweli. Kuna manguo ya kila aina. Nguo hizi ni ya rangi tofauti tofauti. Ndani ya hili duka ni safi mno. Kuna nguo moja ya rangi ya kijani kibichi imening'inia.

Kwenye hili nyumba kuna magari ya rangi tofauti tofauti ndani. Kuna magari ya rangi ya nyeusi, kuna magari ya rangi ya nyeupe, pia kuna ya rangi ya kahawia. Ukitazama kwenye kioo, kioo ni ya glasi.

Duka la kuuza nguo na viatu limejaa sana. Nguo hizi ni safi. hizi ni nguo aina ya vitenge. Vitenge hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Viatu pia vimewekwa kwenye sefu.

Risiti hili linaonyesha kuwa kikundi hili watakuwa wanalipia ushuru katika nchi ya Kenya. Wanakikundi hawa wanajiita wakibii self help group . Kikundi hili lina patikana katika sehemu inaitwa Nyahururu.

Kwenye soko, katika sehemu ya kuuza viatu, kuna viatu vingi vya kila aina. Viatu hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Kuna viatu vya rangi za nyeusi, nyeupe, pia. Kuna mwanamke anayekaa chini huku akiwa anaoza hizi viatu.

Soko limejaa watu na bidhaa. Watu hawa wengi wao ni wanawake. Wengine wamesimama ilhali wengine wameketi. Bidhaa zinazouzwa ni kama vile nyanya, mahindi, viazi, vitunguu, kabeji.

Duka limefunguliwa. Mlango wa duka umeandikwa mpesa. Hii ina maanisha kuwa unaweza toa pesa kwa hili duka. Kuna bidhaa mbalimbali kwa hii duka. Nje ya duka kuna kidaraja kidogo ya kuunganisha duka ili uweza kufika haraka.

Gari la kifahari mno limeegeshwa mbele ya lango kuu ya boma. Gari hili lina magurudumu la rangi ya nyeusi, lakini cha kushangaza ni kuwa gari hili halina paa, maanake kama kunanyesha unaweza nyeshewa

Mwanaume mmoja mwenye amevalia suti na shati ya rangi ya nyeupe na nywele aina za rasta anaikagua gari. Gari hili ni safi mno. Inaonekana kuwa ni mpya ama imetoka kuoshwa. Mwanaume huyu anatabasamu mno.

Umati wa watu uko kwenye soko, kuna wanaume kwa wanawake. Wengine wameketi ilhali wengine wamesimama. Bidhaa vimewekwa ndani ya gunia, zingine zimewekwa ili zionekane ziweze kununuliwa.

Mkono umeshikilia simu. Simu hili ni simu ya kisasa. Kwenye hii simu, inaonyesha M-Pesa. Kutumia M-Pesa, unaweza tumia kutuma pesa, kutoa pesa ama kununua salio.

Kibanda cha kuuza matunda na mboga imejaa bidhaa sana. Kuna matunda aina ya ndizi. Ndizi zingine zimeiva ilhali zingine hazijaiva. Zenye zimeiva zimefungwa na kamba. Kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna dania na pia kuna tangawizi ambazo zinauzwa.

Duka limefunguliwa. Mteja ameenda kununua bidhaa kwenye hiyo duka. Nje ya duka kuna baiskeli limeegeshwa, pia kuna pikipiki. Juu ya pikipiki mwanamume mmoja amekaa.

Kwenye kibanda cha mamamboga , kumejaa mboga aina mbalimbali. Kuna nyanya zenye zimeiva na ziko na rangi ya nyekundu . Kuna vitunguu, kuna pilipili hoho, pia kuna dania.

Magari haya mengi yameegeshwa kwenye uwanja. Huu uwanja pia ukona watu wengi. Kando ya uwanja kuna miti mirefu na mingi sana. Magari zingine ni ya rangi ya nyeusi.

Mikono miwili imebeba pesa ya noti ya nchi ya Kenya. Mkono wa kulia umebeba noti ya shilingi mia tatu hamsini. Noti ya kushoto imebeba noti ya shilingi hamsini.

Ndani ya duka ya kuuza viatu, kuna viatu ya kila aina. Viatu hivi ni ya rangi tofauti tofauti. Mwanamke mmoja ako kwenye mlango, anataka kuingia ili aweze kununua kiatu. Viatu viko juu ya meza.

Duka la Mpesa limefunguliwa. Mlango wa duka umepakwa rangi ya kijani kibichi. Maandiko ya Mpesa imepakwa rangi ya nyeupe. Duka hili limejaa sana. Juu ya mlango, kuna nambari ya simu imeandikwa.

Noti hili la shilingi elfu moja ya Kenya ni ya rangi ya kahawia. Imeandikwa kuwa imetoka kwenye benki kuu ya Kenya. Pia imeandikwa ni ya shilingi elfu moja. Kwenye hili noti, kuna jengo la KICC na mzee Jomo Kenyatta.

Nje ya duka ya mpesa ya daktari Ajuba. Kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa analala. ameekelea kichwa chake kwenye meza. Huyu mwanaume kama sio kulala, inaonekana kuwa pia anaeza kuwa na huzuni.

Duka la M-Pesa limefunguliwa. Kuna mteja kwenye mlango. Hapo nje ya duka, kuna mwanaume mmoja mwenye ameketi kwenye kiti cha plastiki akiuza matunda. Pia kwa barabara kuna tuktuk .

Magari mingi ya kila aina na ya rangi tofauti tofauti yameegeshwa. Sehemu hili ni safi mno. Nyuma ya hizi gari kuna mjengo refu pia.

Haya ni mashada ya ndizi. Mashada ya ndizi haya yamewekwa kwenye gunia chini ili ziweze zikauzwe. Ndizi hizi zimeiva maanake rangi yao ni rangi ya manjano.

Hizi ni pesa za Kenya. Pesa hizi ni noti. Noti hizi ni shilingi elfu moja. Hizi pesa ziko takriban elfu kumi au zaidi. Kwenye noti moja, naona mzee Jomo Kenyatta na jengo maarufu nchini Kenya inayojulikana kama KICC.

Pesa zimewekwa juu ya meza. Hizi ni pesa za nchi ya Kenya, ni shilingi elfu nne. Kwa kila noti, kuna mchoro wa ghorofa refu zaidi mjini Nairobi. Pia kwenye noti hiyo hiyo kuna sanamu ya mzee Jomo Kenyatta.

Pikipiki imeanguka kwenye barabara. Hii pikipiki iko na rangi ya nyeusi, inaonekana kuwa imepata ajali. Pia, kuna matangazo kuhusu bima ya pikipiki na jinsi ya kulipia hiyo bima.

Hapa ni kwenye soko ya kuuza nguo ,nguo ziko mingi kwenye soko. Mwanamume mmoja ameeka nguo kwenye toroli huku akizungusha ,huyu mwanamume amevaa long'i ya colour ya nyeusi na kofia ya colour ya nyekundu. Kuna mwanamume mwingine pia mbele yake amevalia shati ya colour ya nyekundu.

Hapa ni kwa soko ama kwa mama mboga. Kuna aina mbali mbali ya matunda na mboga. Kuna matunda kama vile mapera, ndimu, kuna pia matango, pilipili, viazi na pia kuna nyanya.

Gari limeegeshwa, gari hili ni ya gari nyeupe ni safi sana. Kioo yake ni rangi ya nyeusi manake huwezi angalia ama huwezi ukachungulia kinachoendelea ndani ya iyo gari.

Hapa ni sehemu ambayo wanawake huenda kusongwa nywele maarufu kama salon . Kwenye hili duka imeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi na kuandikwa salon . Pia kwenye hii dika mnunuzi anauza bidhaa za kujipodoa. Hapo ndani kuna mteja mmoja amekalia kwenye kiti. Nje ya duka kuna viti viwili ambavyo havijakaliwa na mtu yeyote.

Hapa ni kwenye duka ya mpesa . Duka hii ikona mlango wa rangi ya kijani kibichi. Ndani ya duka kuna kreti za soda. Pia kuna kreti za maji. Kuingia ndani ya duka kuna ngazi inayokuelekeza hadi ndani.

Hizi ni noti ya shillingi mia moja ya Kenya. Noti hizi ni mingi, kwenye noti hii kuna picha ya rais wa kwanza wa Kenya ambaye jina lake ni Jomo Kenyatta. Kwenye kona ya kila noti kumeandikwa mia moja.

Hizi ni pesa za nchi ya Kenya. Pesa hizi ni sarafu. Kuna sarafu ya shilingi ishirini, pia kuna sarafu ya shilingi kumi. Kwenye sarafu ya shilingi kumi, kuna picha ya mzee Jomo Kenyatta.

Hapa ni kwenye soko upande kwa kuuza mboga na matunda. Muuzaji anauza mahindi, nyanya, viazi vitamu, karoti. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amesimama amebeba bagi ya kuwekea vyakula anazokuwa amenunua.

Kithibiti cha mbali cha gari kinaonekana kimewekwa kwenye mlango wa gari. Kithibiti hichi ni ya rangi ya nyeusi, ilhali hili gari ni ya rangi ya nyeupe.

Duka ya kuuza maziwa imefunguliwa. Ndani ya duka kuna wenye wamekaa chini na kuna mwanamke mwenye ameinama. Meza yenye iko ndani ya duka ni ya rangi ya nyeupe. Nje ya duka kuna vibuyu, kuna besheni na kuna ndoo. Pia kuna jiko na sufuria juu yake.

Hapa ni kwenye sehemu ya kupaki gari, magari ni mingi kweli kweli, kuna kila aina ya magari, zingine ni ndogo, zingine ni kubwa kubwa. Rangi yenye iko hapa kwa wingi sana ni rangi ya nyeupe, zingine ni rangi ya nyeusi.

Hapa ni kwa duka ya M-PESA. Hii duka ni duka ambalo ukitumiwa pesa unaenda unatoa. Hapo nje ya duka kuna mmama muislamu amevalia buibui anatembea kuelekea ule upande mwingine. Pia, kuna mwanamme amekalia viti vitatu vya plastiki huku akiwa anauza. Kando yake kuna vibuyu vya maji.

Kuna wauzaji na wanunuzi kwenye soko. Wauzaji wameketi chini, ilhali wanunuzi wameinama na kusimama. Hapa ni kwenye soko la kuuza mboga na matunda. Kuna machungwa, kuna maembe, kuna nyanya, kuna mboga. Mwanamke mmoja anainama ili aweze kununua machungwa.

Magari mengi yameegeshwa kando na wenzao kwenye laini. Nyuma ya hayo magari kuna ghorofa refu mno zaidi. Kando na ghorofa kuna wire za kusambaza umeme.

Pesa zimeshikiliwa kwa mkono, ni pesa mingi ya noti ya elfu moja ya Kenya ya kitambo, inaonekana kuwa kuna mkono mwingine unaopokea hizi pesa, mkono wenye umeshika pesa inaonekana kuwa ni mkono ya mwanamume.

Magari ya rangi tofauti tofauti yameegeshwa ndani ya nyumba. Nyumba hili ni safi. Kuna magari ya rangi ya nyeusi, nyeupe, nyekundu, samawati. Zote ziko ndani ya nyumba.

Hili ni duka la maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa. Hili duka limepakwa rangi ya nyeupe. Kuna mnunuzi anaingia ndani ili aweze kupata bidhaa anazokuwa anataka. Hapo nje, kuna mtungi ambao inaoonekana iko na maziwa ndani. Pia kuna nguo zingine za ndani zinauzwa hapo nje ya duka.

Duka lililoandikwa "M-PESA" ukutani limefunguliwa. Nje ya duka kuna ndoo ya rangi ya kijani kibichi. Ndani ya duka kuna ndizi inauzwa, na hapo nje ya duka kuna mwanamume anatembea.

Hapa ni kwenye kibanda. Muuzaji anauza ndizi zinazokuwa zimeiva. Muuzaji pia anauza nanasi, avocado , tufaha, machungwa, viazi, nduma. Pia kuna kreti za kubebea haya matunda.

Hapa ni kwenye vibanda vya kuuza matunda. Kuna aina mbalimbali ya matunda. Kwa mfano kuna ndizi ambazo zimeiva, kuna tufaha, kuna machungwa, kuna mananasi, kuna tikiti maji na pia kuna vitunguu. Muuzaji anaonekana akiwa ameshika tama. Inaonekana kuwa hakuna wateja hii siku.

Magari yameegeshwa kando ya uwanja. Kuna magari ya rangi ya nyekundu na kuna rangi ya nyeusi na nyeupe. Wanawake wawili wameketi huku wakipiga story . Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wanatembea, kuelekea penye hao wanawake wameketi.

Hapa ni kwenye soko, ni upande wa kuuza mboga. Muuzaji anauza mahindi, mboga, nanasi, avocado alafu pia kuna kasha mbili ya rangi ya nyekundu zimeekwa chini.

Watu watatu, mwanamke, mwanaume pamoja na mtoto, wanaonekana wakiwa wanatabasamu. Kuna tangazo la bima ya afya. Pia wameweka kuwa, kuna hatua kwa hatua jinsi ya kupata hiyo bima ya afya.

Hapa ni kwenye kibanda cha kuuza mboga. Muuzaji anauza ndizi, vitunguu, viazi, mboga na butternut . Muuzaji ametoa vipande vingine vya ndizi, na kueka zenye zimebaki kwenye ndoo.

Kuna magari tano aina ya motokaa. Gari moja iko na rangi ya nyeupe . Magari manne yako na rangi ya nyeusi. Hapa ni duka ya kuuza haya magari. Haya magari yamepakiwa nje ili wanunuzi waweze kuziangalia.